Nguzo ya mbao ya umeme, iliyojaa nyaya tofautitofauti, zikiwa na uelekeo tofautitofauti, zikiwa zimesambazwa katika majengo yaliyo karibu, kuonyesha namna ambavyo umeme unagawiwa na kusambazwa katika eneo hilo.

Gari moshi la rangi nyekundu katika reli, likikatiza katika kichaka chenye kijani kibichi ambacho kimegubikwa na miti ya minazi pamoja na michikichi.

Jalala maalumu katikati ya mji kwa ajili ya kuhifadhia takataka, huku wafanyakazi wakijaribu kukusanya takataka na kuziweka katika jengo maalumu ambalo limetengenezwa kwa ajili ya jalala.

Gari maalumu ya kubebea maji, yenye tenki ya rangi ya bluu na ufito mweupe, ikiwa imeandikwa maandishi ya "Water tank", pamoja na namba ya simu kwa ajili ya mtu yeyote ambae anahitaji mawasiliano na matumizi ya gari hili.